Nguzo ya umeme inasimamishwa kando ya ukuta wenye makazi ya watu ikiwa na nyaya, ziliyoelekea uelekeo tofauti, kupeleka nishati hiyo muhimu hasa ya hospitali inayo kuwa inahitajika sana.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa kando ya jengo refu la gorofa, zikiwa na nyaya zilizoelekea maeneo mbalimbali ili kuhakikisha nishati hii inapatikana kwa wingi.

Vifaa, mashine na mitambo mbalimbali inayotumika kufua imewekwa na kutengwa mbali na makazi ya watu ilikuhakikisha hawapati madhara yoyote yanayotokana na shughuli hii.

Kando ya jengo lenye ghorofa nyingi za makazi ya watu, zimesimamishwa nguzo mbili za umeme, ambazo kuna vifaa tofautitofauti juu yake kama vile transifoma na nyaya zilizotoka, kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii.

Mashine na mitambo inayotumika kwenye shughuli ya kufua umeme, imesimamishwa na kuwekwa pembezoni mwa makazi ya watu. Ili kuhakikisha mionzi yake haileti madhara yoyote kwa wanajamii wanaoishi pembezoni.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa, zikiwa na vifaa vingine juu yake, kama vile nyaya na transfoma, ambayo kikawaida inatumika kupima kiasi cha nishati inayotoka kabla ya kuwafikia watumiaji.

Mitambo tofauti tofauti imewekwa pembezoni mwa mji, mbali na makazi ya watu inayotumika kufua umeme ili kuhakikisha madhara ya mionzi hayawapati wanajamii.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa kando ya nyumba, zimejaa nyaya nyingi juu yake, zenye ukubwa na muonekano tofauti, uelekeo uliotoka na kwenda maeneo mbalimbali, ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa ya viwandani.

Eneo ambalo ni rasmi limetengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu kuweza kuvuka kuelekea upande wa pili, gari zimefika zikiwapisha wale wote ambao wanapita na kwenda kwenye shughuli zao za kila siku.

Mwanamke mwenye ulemavu wa macho, ameshika fimbo kwa mkono wake wa kuume inayomsaidia kumwongoza. Anavuka eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu ili kuelekea upande wa pili.

Mwanaume mtanashati mwenye nguvu anayefanya kazi ya usafirishaji kwa kutumia bodaboda, amewasili eneo la tukio ambapo aliagizwa kuleta mzigo na sasa kwa tabasamu anamkabidhi mteja wake, wote wakiwa wamejaa furaha.

Watu wengi wamejaa kituo cha basi, majira ya mwisho wa mwaka wakielekea vijijini kwao, ili kusheherekea na wampendwa wao muda ambao hupatikanaji wa usafiri ni mgumu na gharama ni kubwa.

Katika barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami watu wanatembea na kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku; huku magari nayo yakifanya safari kupeleka watu maeneo mbalimbali pamoja na mizigo.

Wanaume wapo kazini wanaendelea na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, huku magari makubwa yanayobeba na kusafirisha malighafi wanazozitumia yakiwa yameegeshwa pembezoni.

Gari kubwa ambayo inatumika kubebea malighafi tofautitofauti, ambazo ni kwa ajili ya kujenga barabara toka kwenye vumbi na kuingia kwenye kiwango cha lami, ikiwa imeegeshwa kando baada ya kuzileta na kutumika.

Chombo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, kinatumika kuhifadhia taka ngumu ndani ya ofisi, kikiwa kimefungwa vizuri ili kuhakikisha hakuna harufu yoyote inayotoka na kuhatarisha afya za wote wanaofanya kazi.

Katika eneo rasmi lililotengwa la kutupwa takataka zinazotolewa mitaani, wajasiriamali wadogowadogo wakishika mifuko mikononi, wanachimbua na kutafuta malighafi zote za plastiki ili kwenda kuziuza viwandani na kujipatia kipato cha kuishi.

Vijana wengi ambao ni wajasiriamali wadogo wapo jalalani

Magari makubwa manne yenye muonekano, rangi, na ukubwa ulio sawa, yanatumika kupita mitaa mbalimbali kuzikusanya takataka na baadae kuzileta jalalani, ili kuzimwaga ziweze kuoza na baadae ipatikane samadi ya kustawisha mazao tofautitofauti hasa maeneo ya vijijini.

Ndani ya eneo lililotengwa rasmi kwajili ya kutupa taka, mjasiriamali mdogo amekusanya chupa nyingi za maji, pamoja na vyombo vingine vya plastiki, amejaza kwenye mfuko na amejitwika mgongoni ili kuzisogeza karibu na barabarani atakapopata usafiri wa kuelekea kiwandani kuziuza.

Wanaume waliojitolea kufanya usafi, wakiendelea kusafisha kwa kutumia mifagio ya kusimama, huku mmoja wao akimwaga maji yaliyochanganywa na sabuni ili kuhakikisha ardhi inabaki ikiwa safi na salama.

Chombo kinachotumika kuhifadhia takanguvu kimejaa na tayari kinaandaliwa kutolewa nje ili kupakiwa kwenye magari makubwa na kupelekwa dampo, kuyaacha mazingira yakiwa safi na salama kwa watu wote wanaoyatumia.

Moja ya gari zinazotumika kukusanyia takataka jalalani inaendelea na kazi, huku wajasiriamali wadogo nao hawajaachwa nyuma. wanaendelea kufukuwa na kutafuta malighafi zote za plastiki na kwenda kuuzwa viwandani.

Wananchi wengi wametoka na kulizingira gari ambalo hutumika kupita mitaani na kuzikusanya taka zote kupeleka jalalani, ikiwa ni muda mrefu toka liweze kufanya kazi hiyo.

Takataka nyingi zimetupwa eneo ambalo sio rasmi, zimesambaa na kuyafanya mazingira kuwa machafu, hivyo kuhatarisha afya za wale wote wanaoishi, kupita au kufanya shughuli zao karibu na hapo.

Wanaume na wanawake wanaopenda mazingira wakiwa barabarani, wanaendelea kusafisha na kuzoa uchafu kwa kutumia chepe, na kuweka kwenye torori ili badae kuzihifadhi kwenye mifuko zielekee dampo na kuyaacha maeneo yakiwa salama kwa ajili ya wakazi.

Takataka hasa zinazotokana na plastiki zinachomwa shambani, huku zikitoa moshi mzito wenye harufu kali inayowasababishia wanajamii kuwa hatarini kupata magonjwa kama vile ya kifua kikuu.

Wafanyakazi ambao hutembea na magari ya takataka wanaozikusanya mtaani na baadaye kuzileta jalalani, sasa wanazipakuwa kuziweka eneo moja ambapo baadaye zitaoza na kuwa mbolea ya samadi ambayo wakulima wanatumia kustawisha mazao yao.

Vifaa tofautitofauti ambavyo vinatumika kuhifadhia taka ngumu, tayari vimejaa na kutolewa, vimewekwa kando ya barabara ili gari inayopita kukusanya izibebe kupeleka jalalani, na kuyaacha mazingira safi na yenye mvuto.

Wanajamii wamejitolea kusafisha eneo ambalo halikuwa rasmi kutupwa takataka, ilikuhakikisha zinatolewa kwenda dampo na mazingira kubaki safi salama na rafiki kwa watu wote wanaoishi.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani limeegeshwa kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Wakati ambao limemaliza shughuli nzito ya kupita mtaa kwa mtaa, na kuzikusanya takataka ili kuzipeleka jalalani.

Magari yanayopita mitaani na kuzikusanya takataka yamefika jalalani ili kuzimwaga, huku watu wakiwa ni wengi wanaoendelea kuzifukua na kujitafutia malighafi tofautitofauti za plastiki kama vile vyombo, chupa za maji na za soda pia.

Vyombo ambavyo vinatumika kuhifadhia taka ngumu, vimetolewa nje baada ya kujaa vikisubiria wabebaji kufika na kuzipeleka eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kuzimwaga, kuvisafisha na kuvirejesha tena.

Vyuma chakavu vimekusanywa na mjasiriamali mdogo huku akiendelea kuvitafuta mpaka mzigo utoshe na kwenda kuuza kwenye viwanda vidogovidogo vilivyopo mtaani.

Katika harakati za kuhakikisha mitaa inakua misafi na salama kwa ajili ya wakazi, gari iliyoajiriwa kwa ajili ya kuzikusanya takataka zote ikipita, kuendelea kuzibeba na baadae kupeleka jalalani.

Vifurushi vyenye takataka ndani yake vimewekwa kando ya barabara kwa mafungu, vikisubiria gari ipite na kuzipakia na kuanza safari ya kuelekea eneo rasmi lililotengwa huko jalalani kuzitupa na baadaye kuoza na kubadilika kuwa mbolea inayofanya mazao kustawi.

Gari kubwa iliyoegeshwa kando ya barabara chakavu, inayotumika kusafirishia maji safi na salama; dereva na msaidizi wake wameshuka kwa ajili ya kupumzika, kabla ya kuendeleana safari.

Matanki meusi makubwa yamewekwa juu ya paa za nyumba ambayo kikawaida yanatumika kuhifadhia maji yaliyo safi na salama ilipindi yanapokuwa yamekatika bombani yaweze kutumika kwa familia, migahawa mpaka hotelini.

Baadhi ya mabomba yanayotumika kwenye usafirishaji wa maji yaliyo safi na salama, kwenda maeneo mbalimbali hasa ya vijijini. yamewekwa chini yakiwa yanasubiria wakati muafaka ufike, na kuingizwa kazini.